Muuguzi wa magonjwa ya kinywa na meno, akiwa anatoa huduma kwa mwanamke aliyevalishwa miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa taa.

Wauguzi wawili, wa afya ya kinywa na meno wakiwa wanatoa huduma kwa mwanamke aliyelala kwenye kitanda, huku wakiwa wameshikilia vifaa tiba kwa ajili ya kufanya huduma hiyo.

Daktari wa magonjwa ya kinywa akiwa anatoa huduma ya kitabibu kwa mwanamke aliyekaa kwenye kiti cha bluu, huku wote wakiwa wamevaa barakoa.

Madaktari wa afya ya kinywa na meno, wakiwa wanatoa huduma kwa mgonjwa ambapo, wanatumia vifaa tiba mbalimbali. Huku wakiwa wamevaa barakoa pamoja na mavazi ya hospitalini.

Wauguzi wawili, (wa kike na wa kiume), wakiwa wanatoa matibabu kwa mgonjwa, kwa kutumia vifaa maalumu, huku wakiwa wamevaa barakoa.

Daktari aliyevalia koti jeupe pamoja na barakoa na glovusi, akiwa anamtibia mwanamke magonjwa ya kinywa, ambapo mwanamke huyo amekaa kwenye kiti cha rangi ya bluu.

Mwanafunzi mmoja pembeni yake kukiwa na daktari, ambaye ameshikilia sanamu la meno na nyuma yake kukiwa na watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wanatazama pamoja na ubao ukiwa umeandikwa maandishi.

Watu wa jinsia na rika tofautitofauti, wakiwa wameweka mikono yao chini ya ardhi pembezoni mwa mmea ambao wametoka kuupanda.

Kijana aliye kwenye gari lenye rangi ya bluu, akiwa anasukumiza machupa ya plastiki nje, huku akiwa amevaa barakoa na pembeni yake kukiwa na kijana mwingine.

Mazingira masafi, yaliyozungukwa na miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na barabara za watu kwa ajili ya kupita.

Muuguzi aliye valia shati jeupe akiwa katika chumba cha wagonjwa chenye vitanda vyenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Kabati la shaba, ambalo linahifadhi vifaa vya hospitalini, ikiwemo kisanduku cha huduma ya kwanza, ambacho kina rangi nyekundu. Pia, kuna bakuli lenye rangi ya shaba.

Sehemu ya hospitali, mabayo inatumika kuhifadhia mitungi ya hewa ya oksijeni ambayo hutumiwa na wagonjwa mahututi wanaoshindwa kupumua wenyewe.

Wauguzi wakiwa wanafanya upasuaji, kwenye chumba chenye vifaa tiba maalumu, huku wakiwa wamevaa barakoa.

Madaktari waliovaa sare maalumu, zenye rangi ya kijani pamoja na barakoa, wakiwa katika chumba maalumu, wakifanya upasuaji kwa kutumia vifaa tiba.

Daktari aliyevalia koti jeupe, huku akiwa ameshikilia masijala, anampima mtoto aliyekaa kitandani pamoja na mama yake.

Madaktari wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamevaa nguo nyeupe na wengine nyeusi wakiwa na vitambulisho vyenye kamba ya rangi ya bluu.

Muuguzi wa jinsia ya kiume akiwa amesimama, huku akiwa ameweka mikono yake nyuma amevalia sare za rangi ya bluu na peni akiwa ameiweka kwenye mfuko wa shati.

Daktari wa magonjwa ya akili, akiwa amekaa kwenye kiti, ambacho kina rangi ya blue, huku akiwa anasikiliza changamoto ya mgonjwa wake.

Mwanamke aliyekaa kwenye sofa la rangi ya bluu, huku akiwa ameshikilia peni na daftari, akisikiliza mafunzo toka kwa mwanamke mwenye nywele zenye rangi ya goldi.

Mwanamke aliyetoka kujifungua akiwa amekaa na mwanaume aliyevalia shati nyeusi, huku akiwa amembeba mtoto mdogo.

Muuguzi aliyevalia nguo za rangi ya bluu, amebebelea mtoto mikononi mwake, huku pembezoni mwake kukiwa na kalenda ya rangi nyeupe, pia na chombo cha kuhifadhia takataka.

Mwanamke aliyevalia gauni, huku akiwa amebebelea mtoto, aliyevalia nguo nyeupe pamoja na kofia, huku wakiwa wamekaa katika vitanda vya hospitalini.

Daktari aliye valia mavazi ya bluu pamoja na barakoa, akiwa anatoa huduma kwa mtoto aliyelazwa kitandani huku pembeni yake kukiwa na viti.

Daktari akiwa amevaa barakoa, anamchoma sindano mtoto aliyepakatwa na mama yake, huku wapiga picha wakiwa wanarekodi zoezi hilo.

Watu wa rika mbalimbali wanawake kwa watoto wakiwa wako pamoja na mtoa huduma za kiafya, ambae ameshikilia sindano na dawa huku akiwa anatia dawa kwenye sindano.

Mwanamke yupo kwenye shamba lenye mimea mbalimbali, ikiwemo migomba akiwa anaangalia huku amevaa nguo ya rangi nyeupe ameshikilia pochi.

Dawa za asili, zilizowekwa kwenye vifungashio, vyenye mifuniko ya kijani kwa nyeupe, zenye lebo inayoelezea aina na matumizi.

Dawa za asili zinatokana na mizizi pamoja na magome ya miti, zimewekwa, huku nyingine zikiwa zimewekwa kwenye vibakuli vya rangi nyeusi.

Dawa zilizofungwa kwenye kifungashio chenye rangi ya nyeupe pamoja na nyekundu, ambazo zinatumika kwa ajili ya kuongeza vitamini mwilini.

Kikombe cha chai ambacho kimewekwa dawa inayohusisha mchanganyiko wa ndimu, tangawizi pamoja na asali ambapo chini yake kuna kisosi pamoja na kikapeti kidogo.

Dawa mbalimbali za miti shamba ambazo zimekatwa na zingine kuwekwa kwenye kibakuli, chenye rangi nyeusi ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali.